Hizi ni dawa za chanjo za kuzuia ugonjwa wa surua. Chanjo ya surua ni muhimu kwa watoto ili kuwakinga dhidi ya ugonjwa huu unaoambukizwa kwa haraka. Kupata chanjo mapema ni njia bora ya kulinda afya na kuzuia mlipuko wa surua katika jamii. Huduma hizi hutolewa na wahudumu wa afya kama sehemu ya kinga na huduma bora za afya.

Daktari anaonekana akiweka dawa kwenye sindano. Kupokea dawa kama hizi ni sehemu ya huduma muhimu za afya zinazosaidia kulinda mwili dhidi ya maambukizi na kuhakikisha watoto na watu wazima wanakuwa na afya njema. Serikali hushirikiana na wahudumu wa afya kuwafikia watu wote kwa matibabu bora.

Hizi ni dawa za chanjo ya surua. Chanjo hii ya surua ni muhimu kwa watoto ili kukinga dhidi ya ugonjwa huu, unaoambukiza kwa haraka. Kupata chanjo mapema ni njia bora kulinda afya ya kulinda afya na kuzuia mlipuko wa surua katika jamii. Huduma hizi, hutolewa na wahudumu wa afya kama sehemu ya kinga na huduma bora za afya.

Mama aliyekuwa amejifungua anaonekana akitabasamu kwa furaha akiwa amebeba mtoto wake mchanga. Hii inaonyesha huduma bora za afya alizopokea hospitalini kutoka kwa wahudumu wa afya. Kupokea huduma salama za uzazi husaidia kina mama kujifungua bila matatizo na kulinda maisha ya mama na mtoto.

Hii ni dawa ya chanjo ya surua na ni muhimu kwa watoto ili kuwakinga dhidi ya ugonjwa huu unaoambukiza kwa haraka. Kupata chanjo mapema, ni njia bora ya kulinda afya na kuzuia mlipuko wa surua katika jamii. Huduma hizi hutolewa na wahudumu wa afya kama sehemu ya kukinga huduma bora.

Nyumba iliyoanguka inaweza kuathiri afya ya watu waliokuwemo ndani au karibu nayo. Wanaweza kujeruhiwa kwa mawe, mbao au kifusi na wengine kupata mshtuko wa kisaikolojia. Katika hali kama hii, huduma za afya ni muhimu sana kwa kuwapatia waathiriwa huduma ya dharura, matibabu na ushauri wa kisaikolojia.

Mama aliyekua amejifungua anaonekana akitabasamu kwa furaha akiwa amembeba mtoto wake mchanga ,hii inaonyesha huduma bora za afya alizopokea hospitalini kutoka kwa wahudumu wa afya, kupokea huduma salama za uzazi umsaidia akina mama kujifungua bila tatizo na kulinda maisha ya mtoto na mama.

Hudumu wa afya wanaonekana wakitoa elimu ya kudumisha usafi kwa kutumia maji kwa njia ya salama hasa kuosha mikono. Hii ni sehemu ya kuzuia magonjwa kama kipindupindu na magonjwa ya ngozi. Kwa kusisitiza matumizi sahihi ya maji safi na sabuni wanahamasisha jamii kuwa na tabia bora za kiafya.

Maji yanayoonekana ni ishara muhimu ya afya bora kupata na kutumia maji safi ni sehemu ya msingi ya huduma za afya. Kwani husaidia katika usafi wa mwili, kupika chakula salama na kuzuia magonjwa kama kuhara na kipindupindu matumizi ya maji safi na salama hulinda mwili dhidi ya maradhi na kuimarisha ustawi wa jamii. Hivyo ni maji ya kiungo muhimu katika katika kudumisha afya ya binadamu.

Dawa hii ni ya vitamini na vitamini ni virutubisho muhimu vinavyosaidia mwili kufanya kazi vizuri. Zinasaidia kuimarisha kinga ya mwili kupona kwa haraka na kudumisha afya ya ngozi, macho na mfupa. Kutumia vitamini kwa usahihi husaidia kuzuia magonjwa na kuwezesha mwili kuwa na nguvu kila siku. Hii inaonyesha umuhimu wa lishe bora katika kulinda afya yetu.

Daktari, anapatia mgonjwa sindano kwa ajili ya matibabu. Hii ni sehemu ya huduma za afya, zinazotolewa na madaktari wakiwa nje. Ingawa wako nje la jengo la hospitali, bado ni sehemu ya mazingira ya hospitali ambapo wagonjwa hupokea huduma mbalimbali za afya kama chanjo, dawa au matibabu ya haraka.

Daktari aliyembeba mtoto, aliyezaliwa na tabasamu. Ishara ya furaha na mafanikio ya huduma ya afya hii inaonyesha kwamba mama na mtoto wako salama baada ya kujifungua. Huduma za afya ya uzazi ni muhimu kwa kuhakikisha usalama wa mama na mtoto, wakati wa kujifungua tabasamu la daktari linaonyesha kujitolea kwa wahudumu wa afya, katika kutoa huduma bora.

Mbele ya choo ya wanafunzi wa shule ya upili, wamesimama wanaume wawili ambao wanazungumzia jambo fulani. Katika ukuta umeandikwa kwa wafaa kuosha mikono wako hapo.

Madaktari wanapima mtu aliyeketi wakitumia kifaa cha teknolojia mpya. Hii inaonyesha kuwa teknolojia inasadia kuboresha uchunguzi wa magonjwa na utoaji wa matibabu sahihi. Mgonjwa anaonekana ametulia huku madaktari wakifatilia kwa makini hali yake ya kiafya.

Daktari wa meno anamchunguza mgonjwa kwa uangalifu huku ukutani kukiwa na bango ambalo limeandikwa huduma ya meno bila malipo kutoka Kinga Afrika. Hii inaonyesha juhudi za mashirika kama Kinga Afrika kwa kushirikiana na serikali katika kutoa huduma za kiafya kwa jamii. Huduma hizi hurahisisha upatikanaji wa matibabu kwa watu wote.

Mwanamke aliyevalia barakoa na leso kiunoni na glavu nyeupe mikononi ,anaonekana akitaka kumsaidia mwanamke aliye mjamzito ambaye anaonekana katika maumivu makali ambaye amekaa kitini .

Kuna dawa ya surua pamoja na sindano iliyo tayari kwa matumizi. Dawa hii hutolewa ili kuzuia maambukizo ya ugonjwa wa surua hasa kwa watoto. Sindano hutumiwa kama njia salama ya kuingiza dawa mwilini. Hili linaonyesha juhudi za sekta ya afya katika kuhakikisha jamii inalindwa dhidi ya magonjwa.

Daktari anamwangalia mtoto meno, jambo linaloonyesha utoaji wa huduma za afya wa kinywa. Uchunguzi huu ni muhimu kwa kugundua matatizo kama meno yaliyooza, fizi zinazovuja damu au maumivu ya meno. Huduma za namna hii husaidia kuzuia matatizo makubwa ya kiafya yanayoweza kusababishwa na kutojali afya ya meno.

Daktari anazungumza na mgonjwa anaonekana kumwelezea jambo kwa utulivu na umakini. Hii inaonyesha mawasiliano kati ya mhudumu wa afya na mgonjwa ambayo ni muhimu kwa utambulizi sahihi wa tatizo na kutoa matibabu yanayofaa.

Daktari anaonekana akimdunga mgonjwa sindano kwa uangalifu akiwa amevaa barakoa ,sindano hii inaweza kuwa chanjo au dawa ya kutibu ugonjwa fulani, tukio hili linaonyesha huduma ya afya inavyotolewa kwa makini ili kuhakikisha mgonjwa anapata nafuu.

Watu wamebeba maji kichwani inaonekana wametoka kuyateka kutoka mtoni, kisimani au kwenye mfereji wa mbali. Hii inaonyesha changamoto ya upataji wa maji safi na salama katika baadhi ya maeneo. Kwa upande wa afya kutembea umbali mrefu kuteka maji kunaweza kuathiri afya hasa kwa wanawake na watoto.

Mgonjwa aliyelazwa anapewa dawa kupitia bomba maalum mdomoni. Hatua hii ni muhimu katika huduma za afya kwa wagonjwa wasioweza kumeza dawa. Njia hii husaidia kuhakikisha mgonjwa anapata matibabu sahihi kwa wakati. Ni mfano wa jinsi teknolojia ya afya inavyotumika kuboresha maisha ya wagonjwa na kuokoa maisha.

Chupa ya dawa iliyo na vidonge vyekundu vimesambaa kwenye meza, hii inaashiria matumizi ya dawa katika kudumisha afya ya binadamu. Ni muhimu kutumia dawa kwa ushauri wa daktari ili kuepuka madhara ya kiafya. Dawa husaidia katika kutibu magonjwa, kupunguza maumivu na kurejesha afya ya mwili.

Kwenye meza kuna chanjo ya surua na sindano tayari kwa matumizi. Chanjo hili ni muhimu sana kwa kuzuia maambukizi ya surua ambayo yanaweza kusababisha matatizo makubwa ya kiafya kwa watoto. Kupata chanjo kwa wakati huimarisha kinga ya mwili na husaidia kulinda jamii nzima dhidi ya mlipuko wa ugonjwa. Ni hatua muhimu ya kujikinga na kuishi kwa afya njema.

Madaktari wawili wa meno wanamtibu mgonjwa meno lake walishirikiana kwa umakini kuhakikisha anapata nafuu. Wanaweka vifaa sahihi na kutumia utaalamu wao ili kuondoa maumivu na kurejesha afya ya kinywa. Hii inaonyesha huduma za bora za afya ya meno.

Mama aliye na mtoto mchanga anamwangalia kwa makini, akiwa amelala kitandani. Mtoto huyu ni mchanga sana na anahitaji uangalizi wa karibu, lishe bora na afya ya uhakika. Hii inaonyesha jukumu muhimu la mzazi katika malezi ya awali na umuhimu wa huduma za afya kwa watoto wachanga ili kuhakikisha ukuaji na maendeleo bora.

Wanawake wawili ambao wanaonekana kama wanacheza wamesimama mbele ya gari na kuvaa barakoa nyeupe na shati nyeupe na glovu nyeupe. Mmoja amevaa sketi ya rangi nyeusi.

Mgonjwa anahudumiwa na madaktari wawili waliovaa sare rasmi za kazi, jambo linaloonyesha taaluma na uwajibikaji katika sekta ya afya. Hii inaonyesha jinsi huduma bora za kiafya zinavyotolewa kwa weledi ili kuhakikisha mgonjwa anapokea matibabu sahihi. Ni mfano wa kujitolea kwa huduma wa afya katika kulinda maisha ya watu.

Ardi imekauka kabisa na wanyama wamekufa kwa ukame. Hali hii inaonyesha athari za mabadiliko ya hali ya anga ambayo huathiri afya ya binadamu na wanyama. Ukosefu wa maji na chakula husababisha magonjwa ya ngozi na kuenea kwa maradhi kutokana na mazingira machafu.

Kina mama wanatembelea mama mzee aliye na uzoefu ili kuwachunguza na kuwashauri kuhusu maendeleo ya ujazito wao. Hii inaonyesha umuhimu wa huduma za afya kwa mama na mtoto kabla ya kujifungua ingawa si hospitalini, mama huyu anaweza kuwa mkunga wa jadi anayesaidia kwa maarifa ya jadi.

Mama, amemshika mtoto, tayari kupokea chanjo hospitalini. Chanjo ni muhimu sana kwa afya ya watoto, kwani husaidia kuzuia magonjwa hatari kama polio, surua, na kifaduro. Kupata chanjo kwa wakati ni hatua ya msingi katika kuhakikisha ukuaji mzuri na kinga dhabiti ya mwili wa mtoto. Serikali kupitia wizara ya afya hutoa chanjo bure kwa watoto ili kulinda kizazi kijacho.

Muuguzi aliyeangalia mbele na anayefanya mazoezi yake, anaonekana akiwa amekaa miongoni mwa daktari watatu, waliovalia gambuti nyeupe na wanaomwelekeza katika hali hii.

Hizi ni dawa za zamani na dawa hizi huonyesha umuhimu wa tiba mbadala katika jamii hasa maeneo ambayo huduma za hospitali ni adimu hata hivyo ni muhimu kuwa makini na kuhakikisha kuwa dawa hizi zimetayarishwa kwa usafi na usalama ili kuepuka madhara.

Wazazi wamembeba mtoto wao mdogo ambaye amevalishwa vizuri. Hali inayo onyesha uangalifu na upendo wa wazazi kwa afya ya mtoto. Mavazi mazuri humlinda mtoto dhidi ya baridi na hata hivyo humzuia magonjwa kama homa na mafua. Kutendo cha kumbeba pia kinaonyesha uhusiano wa karibu na wa hisia ambayo ni muhimu kwa maendeleo ya kiafya na kihisi cha mtoto.

Dawa za rangi ya kijani ya kibichi zilizowekwa mezani zinaonekana kutolewa miongoni mwa dawa zingine. Zinaonekana kuwa na miligramu nne katika kila kitembe.

Daktari anamtibu mgonjwa meno jambo linaloonyesha huduma muhimu za afya ya kinywa. Matibabu haya yanaweza kuwa yakuondoa maumivu, kiziba jino lililooza au kusafisha meno. Afya ya meno ni sehemu muhimu ya afya ya mwili kwa ujumla kwani magonjwa ya kinywa yanaweza kusababisha maambukizi au maumivu makali.

Daktari anampatia mtoto chanjo, huku mtoto akilia akiwa mikononi mwa mama yake. Hii inaonyesha umuhimu wa chanjo katika kulinda afya ya watoto dhidi ya magonjwa hatari. Ingawa mtoto anaweza kulia kwa muda mfupi, chanjo ni njia salama na ni ya lazima kuhakikisha ukuaji na afya bora ya mtoto.

Choo cha serikali kilichojengwa vizuri inaonekana hii inaonyesha juhudi ya serikali katika kuboresha usafi na mazingira na kulinda afya ya wananchi. Choo bora husaidia kuzuia magonjwa yanayoenezwa na kinyesi kama kipindupindu, minyoo na kuhara. uwepo wa vyoo vya kisasa katika jamii ni hatua muhimu ya kuimarisha afya ya umma.

Katika kitambaa chekundu kilichotandikwa chini kuna kitabu ambacho nakiona kama ni biblia na kuna pia chupa tofauti tofauti ambazo zina vitu tofauti tofauti. Kuna pia karatasi ya rangi ya samawati ambalo limebeba bidhaa fulani.

Mgonjwa anatibiwa meno na madaktari watatu waliovaa mavazi ya kujikinga na kutumia vifaa maalum. Hii inaonyesha huduma za afya ya kinywa na meno ambazo ni muhimu kwa afya ya mwili kwa ujumla. Kupitia sekta ya afya watu hupata matibabu sahihi ya meno na hivyo huepuka maumivu, maambukizi na matatizo ya afya pia yanatolewa.

Mkulima ananyunyuzia dawa shamba lake ili kulinda mimea dhidi ya wadudu na magonjwa. Mimea hiyo inaonekana kuwa na majani ya kijani kibichi, ishara ya afya njema na ukuaji mzuri. Hii inaonyesha jinsi teknolojia ya kisasa ya kilimo inavyosaidia kuongeza mavuno na kuhakikisha chakula cha kutosha kwa jamii.

Moshi mweusi uliotokana na moto ule uliotokana na kugongana kwa magari, unaonekana ukipaa angani. Wananchi wanasongea karibu ili kuona sababu iliyofanya moshi huu kutanda.

Nyanya iliyopandwa katika laini na ambayo imevuzuru vizuri na ambayo ni rangi ya kijani kibichi inapakiwa dawa na mtu aliyevaa ovaroli ya rangi nyeupe na glavu ya colour ya samawati.

Mama amembeba mtoto wake ambaye anaonekana kuumwa na ameathirika na bakteria. Hili linaonyesha umuhimu wa huduma za afya katika kutibu maambukizi kupitia vipimo na dawa sahihi, mtoto anaweza kupona haraka. Huduma bora za afya husaidia kulinda maisha ya watoto dhidi ya magonjwa yanayosababishwa na bakteria.

Mama walioketi chini katika kiwanja wanaelekezwa na kuonyeshwa mafunzo na masomo ambayo yanahusu hisia zao na ambayo pia yanahusu maslaha yao na mtu mmoja aliyesimama mbele yao.

Kijana aliyeumia amelazwa hospitalini akipokea matibabu kutoka kwa wahudumu wa afya. Hii inaonyesha jukumu muhimu la sekta ya afya katika kutoa huduma za haraka na za kitaalam kwa walioumia au wagonjwa. Kupata matibabu kwa wakati husaidia kuokoa maisha na kuharakisha uponyaji.

Daktari wa macho anamhudumia mgonjwa kwa kutumia vifaa maalum vya macho, ili kuchunguza hali ya kuona. Hii ni huduma muhimu ya afya inayosaidia kugundua matatizo ya macho mapema na kutoa matibabu yanayofaa. Utunzaji wa afya ya macho ni muhimu kwa maisha bora na ufanisi wa kila siku.

Mgonjwa anaonekana kuwa katika hali mbaya huku akihudumiwa na daktari. Daktari amevaa mavazi ya kujikinga na anatumia vifaa maalum kumsaidia mgonjwa. Hii inaonyesha umuhimu wa huduma za afya bora na upatikanaji wa madaktari, waliohitimu ili kuokoa maisha ya wagonjwa waliokuwa kwenye hatari.

Daktari ambaye amesimama na amevaa sare zake pamoja na glavu, anaonekana akiwa tayari kwa kazi yake ya kitabibu. Hii inaonyesha kiwango cha juu cha utayari na usafi katika mazingira ya afya. Kuvaa glavu ni hatua muhimu ya kulinda mgonjwa na daktari dhidi ya maambukizi.

Kuna ukame jambo ambalo linaathiri afya ya watu kwa kiasi kikubwa. Ukame husababisha uhaba wa maji na chakula hali inayoweza kupelekea utapia mlo, magonjwa ya tumbo na kuongezeka kwa vifo hasa kwa watoto na wazee. Pia watu hukosa usafi wa kutosha kwa sababu ya upungufu wa maji hivyo kuongeza hatari ya maambukizi kama kipindupindu na homa ya matumbo.

Mganga wa dawa za asili ameketi chini, akiwa na vifurushi vya dawa za miti shamba. Dawa hizi hutokana na mimea na hutumika kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali kama mafua, tumbo au maumivu ya viungo. Tiba ya asili imekuwa sehemu ya afya ya jamii kwa miaka mingi.

Daktari anamdunga mwanamme sindano, hii inaonyesha utoaji wa huduma ya afya, sindano zinaweza kua ya chanjo, dawa ya kutuliza maumivu au tiba ya magonjwa mbalimbali, hii ni hatua muhimu ya kuzuia na kutibu magonjwa kama homa ya manjano ,kifua kikuu na ata malaria .

Chupa moja ya dawa imetolewa miongoni mwa dawa nyingine. Sindano moja imetolewa miongoni mwa sindano hizo zingine. Chupa yenyewe inaonekana kuwa na dawa, na sindano huu inaonekana kutumika kwa dawa hii.

Mkono wa daktari uliovaa kabuti nyeupe unaonekana ukiwa na saa ambao umeshika mkono wa muuguzi aliyeekelewa sindano mbili. Kuna vitu vya rangi vya kibichi ambavyo pia vimeeza kushikilia mkono wa muuguzi.

Madaktari wawili ambao wako hospitalini na wamevalia mavazi yao rasmi ya kazi, ikiwemo kofia ambayo inazuilia nywele kuanguka, barakoa, na vifaa vya kufunika uso, wanamhudumia mdumu meno.

Dawa za vitamini zimeonyeshwa kwa uangalifu. Zinaonyesha vidonge vya vitamini ni muhimu kwa afya. Hizi husaidia kujaza mapungufu ya virutubisho mwilini, kuboresha kinga ya mwili na kupambana na uchovu. Inaonyesha umuhimu wa matumizi ya vitamini kwa ajili ya afya bora.

Wadudu wamevamia shamba na wanaharibu mazao. Jambo ambalo linaathiri usalama wa chakula na afya ya binadamu. Mazao yaliyoathiriwa na wadudu yanaweza kuharibika, au kuwasumu hatari iwapo yatatumiwa bila kutibiwa. Hii inaonyesha uhusiano kati ya kilimo na afya. Kwani chakula kisicho salama kinaweza kusababisha magonjwa.

Wanawake wawili wanachota maji kutoka kwenye bomba jambo linalo onyesha umuhimu wa maji safi kwa afya. Maji safi ni pili kwa kupiga magonjwa kama kuhara, kipindipindu na magonjwa ya ngozi. Kupata maji safi ni salama na ni hatua muhimu ya kulinda afya ya shirika na kuendesha mazingira bora ya kuishi.

Mama aliyetabasamu anachota maji safi kutoka kwenye mfereji wa maji. Hii ni ishara ya kuzingatia afya na usafi kwani matumizi ya maji safi na salama husaidia kuzuia magonjwa ya tumbo kama kuhara na kipindupindu .Upatikanaji wa maji safi ni muhimu kwa usafi wa mwili, usafi wa mazingira na lishe bora.

Madaktari wawili wa meno, wanamtibu mgonjwa jino lake, wakishirikiana kwa umakini kuhakikisha anapata nafuu. Wanaweka vifaa sahihi na kutumia utaalamu wao ili kuondoa maumivu na kurejesha afya ya kinywa. Hii inaonyesha umuhimu wa huduma bora za afya ya meno ambazo husaidia kuzuia magonjwa ya kinywa.

Muuguzi wa zamani ambaye ana dawa tofauti tofauti, alizo ziweka mahala tofauti tofauti, anaonyesha dawa hizi ambazo zina manufaa tofauti tofauti pia .

Wahudumu wa afya wanapokea mawaidha au maoni kuhusu huduma za afya. Hii inaonyesha juhudi za kuboresha huduma kwa kutoa elimu endelevu. Hii ni muhimu kwani wahudumu wa afya walioelimishwa na kufuatiliwa vizuri hueza kutoa huduma bora zaidi.

Daktari ametembelea nyumba akiwa na sindano mkononi huku mama akiwa amembeba mtoto mkononi mwake. Hii inaashiria huduma ya afya ya msingi inayowafikia watu moja kwa moja majumbani. Ni njia muhimu ya kuhakikisha watoto wanapata chanjo kwa wakati.

Shamba limeshambuliwa na wadudu wengi na wanaume wawili wanaonekana kuwa na hofu. Wadudu hawa wanaweza kuharibu mazao na kusababisha upungufu wa chakula, jambo ambalo linaathiri afya ya binadamu kwa njia ya lishe duni.

Daktari anamhudumia mgonjwa, hii inaonyesha daktari yuko katika kazi yake ya kutibu na anamsaidia mgonjwa kwa uangalifu na ujuzi wa kitabibu, hii inaonyesha huduma ya afya inayotolewa na serikali binafsi ili kuboresha maisha ya watu.

Daktari wa kike yuko kazini katika kliniki ya meno. Anaonekana kuvalia mavazi ya hospitali, ambapo, ako na barakoa, glavu, kofia inayozuia nywele isianguke, na mavazi ya rangi ya samawati, anatibu mgonjwa aliyelala kwenye kiti.

Mimea iliyostawi katika hali nzuri na ambayo yote iko na kijani kibichi inaonekana ikiekewa dawa na mtu aliyevalia ovaroli nyeupe na ambaye ana glovu za colour ya rangi ya kijani kibichi.

Watu wanatembea kwenye maji ya mvua yaliyosimama, ambayo yanawezakuwa na madhara ya afya. Maji haya ya mvua yanawezakuwa na uchafu, bacteria , au vimelea vinavyosababisha magonjwa kama kipindupindu, homa ya matumbo na malaria. Inasisitiza umuhimu wa kuwa na mifumo bora ya maji machafu na kufanya usafi wa mazingira.

Mshonaji anashona barakoa kwa uangalifu akitumia vifaa vya kushona ili kuhakikisha zinakuwa salama na imara. Barakoa hizi ni muhimu katika kudhibiti maambukizi ya magonjwa kwani inazuia virusi kusambaa kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine. Inasisitiza umuhimu wa kuvaa barakoa ili kulinda afya yako na wengine.

Nyumba zimebomoka huenda kutokana na maafa kama tetemeko la ardhi, mafuriko au ajali nyingine. Hii ni hatari kwa afya ya binadamu kwani inaweza kusababisha majeraha, vifo au watu kupoteza makaazi. Pia ukosefu wa makaazi huongeza hatari ya magonjwa kutokana na kulala nje bila ulinzi, ukosefu wa maji safi na chakula salama.

Mtoto anawekwa alama ya kuonesha kuwa amepewa chanjo, hatua muhimu ya kumlinda dhidi ya magonjwa hatari kama polio, surua na homa ya mapafu. Chanjo husaidia kujenga kinga mwilini mwa mtoto na inahakikisha afya yake inaendelea kuwa bora.

Bango hili la tangazo linaonyesha kuwa tembe hizi ni mojawapo ya tembe ambazo zinakubaliwa zaidi na ambazo ni sawa kwa mwili wako kwa maana hazitakuwa na ule uharibifu na dhuluma ya kudhuru mwili.

Watu hawa wanakusanya uchafu na kuhakikisha kuwa mazingira ni safi, wamevaa mavazi ya na hivyo wanazuia uchafu katika jamii, hii inaonyesha juhudi zao katika kulinda afya ya jamii na kuzuia magonjwa yanayotokana na uchafu.

Daktari anamuhudumia mtoto, huku mamake akiwa amemshika na anatabasamu. Jambo linalo onyesha mazingira salama na ya kuaminika katika huduma za afya. Tabasamu la mama linaonyesha faraja na imani kwa daktari huku mtoto akipata matibabu na uchunguzi kwa utulivu. Hali hii inaonyesha umuhimu wa huduma bora za afya katika jamii.

Mtoto anapewa chanjo na mhudumu wa afya. Jambo linaloonyesha juhudi za kulinda afya ya watoto dhidi ya magonjwa hatari. Chanjo ni njia salama na bora ya kuimarisha kinga ya mwili kupitia huduma za afya, watoto hupokea chanjo mapema ili wakuwe na afya njema.

Watu wawili waliombele ya choo wanatabasamu wakionekana kuwa kwenye mazingira safi hii inaonyesha umuhimu wa afya ya mazingira hasa usafi wa vyoo afya bora huanzia na matumizi ya vyoo safi ili kuepuka magonjwa ya kuambukizana. Choo hii inasaidia katika jamii.

Vidong vya chuma vimeonyeshwa kwenye rafu na zinatoa msaada muhimu kwa afya ya mwili. Chuma ni muhimu kwa uzalishaji wa damu, kuzuia upungufu wa damu na kuongeza nguvu. Vidonge hivi husadia kuboresha afya ya moyo, akili na mifupa, hasa kwa wanawake wajawazito.

Daktari anatibu meno kwa kutumia vifaa maalum vya kitaalamu. Jambo linaloonyesha huduma ya afya ya meno. Matibabu haya, husaidia kuondoa maumivu, kutibu kuoza kwa meno na kuhakikisha afya njema ya kinywa. Kutembelea daktari wa meno mara kwa mara ni muhimu kwa kuzuia matatizo makubwa na kudumisha tabasamu lenye afya.

Watu wanateka maji kwenye kisima kidogo, jambo hili linaonyesha umuhimu wa upatikanaji wa maji safi na salama kwa afya ya jamii. Maji safi husaidia kuzuia magonjwa ya kuambukiza kama kipindu pindu. Huduma bora za afya huanza kwa usafi wa mazingira na maji salama. Kisima ni suluhisho muhimu kwa afya ya jamii ususan maeneo yenye uhaba wa maji.

Daktari ameshika dawa mbili pamoja na sindano mkononi tayari kumhudumia mgonjwa. Hii inaonyesha jinsi huduma za afya zinavyotolewa kwa uangalifu na ujuzi. Dawa hizi zinaweza kuwa za kutibu magonjwa kama mafua, maambukizi na kuzuia homa ya manjano.

chupa za chanjo zinaonyesha aina tofauti za aina ya kinga dhidi ya magonjwa kama surua na polio. Chanjo ni muhimu kwa afya kwani huimarisha kinga ya mwili na kuzuia kuenea kwa magonjwa hatari. Kupata chanjo ni hatua ya kujilinda binafsi na kulinda afya ya jamii nzima.

Mwanaume mwenye shati la samawati amesimama mbele ya tanki huku akishika bango lenye matangazo. Mkono wake wa kushoto umeinuliwa juu na uso wake unatabasamu la furaha. Mandhara yanaonyesha hali ya shangwe na tukio maalumu.

Vidonge ambavyo ni sehemu ya dawa vinavyotumika katika matibabu ya magonjwa mbalimbali. Tembe hizi zinaweza kutumika kupunguza maumivu, kutibu magonjwa sugu kama kisukari na shinikizo la damu. Hii inaonyesha umuhimu wa huduma bora za afya na upatikanaji wa dawa salama kwa wananchi.

Mama, aliyebeba mtoto katika upande wake wa mbele, ametoka kuteka maji. Amebeba maji haya katika kichwa na maji haya yamo katika mtungi wa rangi ya manjano. Anaonekana kuwa anajaribu kuelekeza mtungi huo katika hali sawa ambapo hatasumbuka.

Mwanamke anateka maji kwenye kituo cha pamoja cha kuchotea maji akitumia vibuyu. Nyuma yake kuna mwanaume aliyevaa barakoa na shati jeusi akizingatia tahadhari za kiafya. Hii inaonyesha umuhimu wa usafi wa mazingira na afya ya jamii.

Kuna eneo la ardhi linaloungua na miti iliyopo inateketea. Hii ni tishio kwa afya kwani moshi unaotokana na moto unaweza kusababisha matatizo ya kupumua na kuathiri afya ya jamii. Zaidi ya hayo, uharibifu wa mazingira huathiri chanzo cha hewa safi na maji. Kulinda misitu ni muhimu kwa afya ya binadamu na mazingira kwa ujumla.

Madaktari wamevaa nguo zao rasmi za kitibabu na wako katika chumba cha hospitali wakiangalia kwa makini kifaa mbele yao. Hii inaonyesha jinsi huduma za afya hutegemea teknolojia ya kisasa, katika kuchunguza na kutambua matatizo ya kiafya kwa usahihi. Kupitia vifaa hivi, madaktari huweza kutoa matibabu sahihi.

Daktari wa meno wanamhudumia mgonjwa kutumia vifaa vya kiteknolojia ya kisasa jambo linaloonyesha maendeleo katika huduma za afya ya kinywa na meno. Vifaa hivi kusaidia kujua matatizo kwa haraka na kwa usahihi kama vile meno yaliyooza, jino lililoharibila au hitilafu katika fizi. Teknolojia inaboresha matibabu kupunguza maumivu na kuongeza ufanisi wa huduma.

Wanawake wanne na mwanamume mmoja, aliyevalia shati la samawati, anaonekana wakiokota ule uchafu uliojaa kando ya barabara. Uchafu mwingine kando ya barabara unachomwa. Wanawake hawa wanatumia vijiti ili kuokota ule uchafu.

Mwanamke aliyeshika nywele yake vizuri na ambaye amevaa shati nyekundu na koti nyeusi anaonekana kuwa na umivu katika sikio lake. Anashughulikiwa na daktari aliyevaa shati nyeupe na anayeangalia sikio lake kuona tatizo.

Mvua imenyesha na kusababisha mafuriko. Maji yamesambaa kila mahali hadi kuingia ndani ya nyumba za watu. Wakaazi wanaonekana wakitembea ndani ya maji hayo. Hali hii ni hatari kiafya kwani maji ya mafuriko yanaweza kuwa na uchafu na vidudu vinavyosababisha magonjwa kama kipindupindu na homa.

Daktari anamtibu mgonjwa kwa makini kwa kutumia vifaa ambavyo ni vya muhimu. Anafuata taratibu za kiafya kuhakikisha mgonjwa anapata huduma bora. Hii inaonyesha jinsi huduma za afya zilivyo muhimu katika kutunza maisha na kuimarisha ustawi wa watu katika jamii.

Daktari anaonekana kama anapima dawa, jambo linaloonyesha umakini na utaalamu katika kutoa huduma za afya. Kitendo cha kupima dawa kwa usahihi ni muhimu ili kuhakikisha mgonjwa anapata dozi sahihi kulingana na hali yake. Hii inaonyesha jinsi madaktari wanavyofuata taratibu za kitaalamu ili kuepuka madhara.

Daktari amesimama akimchoma msichana sindano huku akiwa ameketi kwenye kiti, kwa uangalifu na utaalamu. Hili inaonyesha umuhimu wa chanjo katika kulinda afya dhidi ya magonjwa hatari. Inatufundisha kuwa, chanjo ni njia salama na bora ya kujikinga, haswa kwa wasichana ili wawe na maisha yenye afya na nguvu za kusoma.

Wahudumu wa msalaba mwekundu wako ndani ya chumba cha dharura wakiwa wamemleta mgonjwa kwa uangalizi wa haraka. Wamevalia mavazi za huduma za dharura na wanahakikisha mgonjwa anapata matibabu ya haraka ii inaonyesha umuhimu wa huduma za dharura katika kuokoa maisha na kutoa msaada wa kiafya.

Kuna dawa za kutuliza maumivu, zinazojulikana kama Analgesic ambazo hutumika kupunguza maumivu mwilini. Dawa hizi huonyesha uhusiano wa karibu na afya, kwa sababu husaidia wagonjwa kujiskia vizuri na kurejea katika hali yao ya kawaida

Watoto wadogo wameletwa kwa matibabu wakiwa wanapewa huduma za kiafya kwa umakini. Huduma hizi ni muhimu kwa kuhakikisha maendeleo bora ya afya ya watoto, kuzuia magonjwa ya watoto kama polio, surua na malaria. Inasisitiza umuhimu wa huduma za kiafya kwa watoto ikiwemo chanjo.

Dawa hii ni dawa ya kupaka kwa mwili pale umeumia ama umepata maumivu yoyote na unastahili kupaka mara moja, inabeba nukta tano ya miligramu.

Dawa hii ya chanjo ni muhimu na inasaidia kuzuia ugonjwa wa matende, ambao huathiri tezi za mate na kuleta uvimbe. Kupata chanjo hii ni hatua muhimu ya kiafya kwa watoto na watu wazima ili kuepuka maambukizi na matatizo ya kiafya.

Dawa hii inaonyesha umuhimu katika afya ya mwili. Vitamini husaidia kuimarisha kinga ya mwili, kuongeza nguvu, na kusaidia ukuwaji wa mwili hasa kwa watoto, wajawazito na watu wanaopona kutokana na magonjwa kutumia vitamini kwa ushauri wa daktari ni njia bora ya kuhakikisha mwili, unapata virutubisho muhimu kwa afya njema na maisha bora.

Mtu anadungwa sindano, jambo linaloonyesha huduma ya afya kwa ajili ya kinga au matibabu. Hii inaonyesha kulinda mwili dhidi ya magonjwa kama vile kupitia chanjo. Hii inaonyesha kuwa huduma bora za afya zinaweza kuchanganywa ili kumfanya mgonjwa ajisikie salama.

Tembe zilizoonyeshwa zina umuhimu wake katika afya ya mwili. Dawa hii husaidia kuimarisha kinga ya mwili, kuongeza nguvu na kusaidia ukuaji wa mwili hasa kwa watoto na watu wakubwa na walio wagonjwa. Kutumia dawa kwa ushauri wa daktari ni vyema sana.

Madaktari wawili wako katika chumba cha kutibu watoto wadogo. Mmoja ana mhudumia mtoto kwa upendo, huku mwingine akisafisha vifaa vya matibabu vilivyotumika. Hii inaonyesha huduma ya afya ya huruma na ushirikiano, ambapo kila mmoja anatoa msaada kwa njia yake, ili kuhakikisha watoto wanapata matibabu salama na mazingira yanabaki safi. Huduma kama hizi ni muhimu sana kwa ustawi wa watoto na jamii kwa jumla.

Muuguzi anasafisha vifaa vya hospitali, jambo muhimu katika kuhakikisha usafi na usalama wa wagonjwa. Usafishaji wa vifaa huzuia maambukizi na kusaidia kutoa huduma bora za afya. Hii inaonyesha uwajibikaji wa wahudumu wa afya katika kulinda maisha na kuhakikisha mazingira ya hospitali yanabaki safi na salama kwa wote.

Mama anaosha mikono yake kwa sababu kwa sabuni na maji safi. Hii inaonesha umuhimu wa usafi wa mikono, hasa kabla ya kushughulikia chakula. Ili kuzuia kuenea kwa magonjwa kama kuhara na kipindupindu, ni ujumbe wa kiafya unaokumbusha jamii kuwa usafi wa mikono ni hatua rahisi lakini yenye athari kubwa kwa afya.

Mama mjamzito aliyelala mkekani amefunikwa kutumia kitambaa. Ameshikwa tumbo na mama ambaye anamsaidia kujifungua. Mama huyu mjamzito anaonekana kuwa katika ile hali ya uchungu.

Moto uliotokea katika uwanja unazimwa na wazimamoto wawili waliovalia gear zao za rangi ya kinjano na ambao wameshika fire fighters kwa mikono.

Dawa iliyo katika chupa ya kijani kibichi na iliyoandikwa D tatu na elfu kumi na inaonyesha kuwa ni dawa ya vitamin D ambayo mtu ukikosa vitamin D unaweza kutumia.

Mwanaume aliyevalia surupwenye ya rangi ya kijani kibichi na aliye mbele ya mfereji, anachukua sabuni ili kuosha mkono wake. Amevalia kofia na anaangalia zaidi ambavyo sabuni ile inatoka.

Mama amembeba mtoto mchanga mikononi mwake. Hii inaashiria maisha mapya ya uzazi salama. Hii inaonyesha umuhimu wa huduma za afya ya uzazi, kuanzia ujauzito hadi kujifungua kupitia huduma bora hospitalini kama ushauri wa kliniki, chanjo na uangalizi wa kitaaluma. Maisha ya mama na mtoto yanakuwa salama. Serekali na mashirika ya afya hutoa huduma hizi bure au kwa bei nafuu.

Mgonjwa mwenye shida ya masikio anachunguzwa na daktari kwa uangalifu. Anapitia uchunguzi wa afya ya masikio ili kubaini tatizo linalosababisha maumivu au kushindwa kuskia vizuri. Shida kama vile maambukizi vidonda vya sikio au matatizo ya mzunguko wa hewa yanawezakua chanzo cha dalili hizi. Inasisitiza umuhimu wa kutafuta matibabu mapema ili kuepuka madhara makubwa.

Wadudu wamevamia mahindi shambani, hii ni hatari kwa afya ya binadamu kwani mazao yaliyoshambuliwa na wadudu huweza kuharibiwa na kuleta sumu, upotevu wa mazao huathiri lishe ya familia na usalama wa chakula, ni muhimu kutumia mbinu bora za kilimo na dawa salama kudhibiti wadudu ili kulinda afya ya jamii.

Dawa ya Poliovac iliyotengenezwa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tatu, inaonyesha kuwa na maelezo ya kutingiza dawa vizuri kabla uweze kutumia dawa hiyo.

Podo zinazotumika na wanawake ziko juu ya meza. Podo hizi zimeekwa vizuri katika karatasi lililochorwa podo iliyofunguliwa juu. Kuna mwanamke mmoja ambae ameeza kushikilia podo hizi.

Mwanamume mmoja anaonekana kufukuza wadudu, walio jaa katika mmea wake. Wadudu hawa wanaonekana kutoroka.

Mwanaume anaosha mikono kwa maji yanayotiririka na sabuni. Jambo linaloonyesha hatua muhimu ya kujikinga na magonjwa. Kunawa mikono kwa usahihi, huondoa vijidudu vinavyoweza kusababisha magonjwa kama vile kuhara na mafua. Ni tabia ya kiafya inayopaswa kufuatwa kila siku kwa ajili ya kulinda afya ya binadamu na ya kijamii.

Daktari anamdunga mwanaume sindano. Ishara ya utoaji wa huduma za afya kama chanjo au matibabu. Sindano inaweza kuwa ya kinga dhidi ya magonjwa, homa ya manjano, au tetekuwanja. Hii ni hatua muhimu ya kulinda mwili dhidi ya magonjwa yanayotuambukiza. Huduma kama hizi hutolewa katika hospitalini au vituo vya afya.

Mama anayeonekana kujifungu hivi karibuni yupo karibu na kitanda cha mtoto. Anambadilisha mtoto huyu nguo ambapo anaonekana kuwa tulivu na makini. Mtoto huyu bado ni mchanga.

Mwanamme mmoja anaonekana akiendesha pikipiki, ambayo imebeba mitungi ya rangi ya manjano, anaendesha pikipiki hii katika maji. Mwanamme mwingine anaonekana kusaidia katika ile hali ya kusukuma pikipiki hii katika njia hii iliyojaa maji.

Mwanamke aliye na nywele refu na kitambaa chekundu, anasaidiwa kuangalia kiini cha sababu ya nywele yake kukatika, na daktari aliyevaa gabuti nyeupe na saa nyekundu mkononi.

Msichana aliyesuka nywele na aliye na barakoa ya kijani kibichi na shati jeupe anaonekana akipewa sabuni na mama aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati na kofia jeusi. Anapewa sabuni ili kuosha mkono kutoka kwenye mfereji.

Mtoto anapewa chanjo na daktari ambaye anatabasamu akionyesha hali ya upendo na utulivu wakati wa utoaji wa huduma ya afya. Hii inaonYesha umuhimu wa chanjo katika kulinda watoto dhidi ya magonjwa hatari kama polio. Tabasamu la daktari linawapa watoto na wazazi ujasiri.

Watu wawili waliovalia koti na suti nadhifu wanaonekana wakienda katika kituo cha maji kilichopandishwa mitungi laini ili kuteka yale maji kutoka kwenye michoro.

Kuna dawa ya kienyeji iliyowekwa kwenye chupa. Hii inaonyesha jinsi watu wanavyotumia tiba mbadala kutibu magonjwa kama kifafa. Ingawa baadhi ya dawa za kienyeji zinaweza kusaidia, ni muhimu kushauriana na mtaalamu wa afya ili kuhakikisha usalama na ufanisi wa matibabu.

Daktari wa meno katika kliniki yake, ambapo amevaa mavazi yake ya kazi ambayo ni barakoa na nguo nyekundu, anaonekana kuelezea kuhusu meno. Amebeba kile kipengo ambacho anaeleza muuguzi kuhusu meno. Anaelezea na kalamu.

Barabara imeharibiwa na mvua nyingi jambo ambalo linathiri afya ya jamii. Wakati barabara ni mbovu, magari ya huduma za dharura kama ambulensi hushindwa kufika kwa haraka na wagonjwa wanaweza kuchelewa kupata matibabu. Pia, maji yanayotumiwa kwenye mashimo ya barabara yanaweza kuwa mazalia ya mbu wanaosababisha magonjwa kama malaria.

Mwalimu anafundisha watoto shuleni hali inayoonyesha si tu elimu bali pia mchango mkubwa katika afya ya jamii. Kupitia elimu, watoto hujifunza kuhusu usafi wa mwili, lishe bora na njia za kujikinga na magonjwa. Pia shule ni mahali ambapo afya ya akili ya watoto huimarika kupitia mawasiliano.

Mkulima ananyunyizia dawa kwenye mimea yake ili kuzuia wadudu na magonjwa ya mimea. Hii inaonyesha huusiano kati ya afya na kilimo kwani chakula tunachokula kinatokana na mimea hiyo. Matumizi sahihi ya dawa ya mimea husaidia kahakikisha chakula ni salama kwa afya ya binadamu.

Hizi ni tembe za madini ya chuma, zilizojaa kwenye vifurushi. Dawa hizi ni muhimu sana kwa afya haswa kwa wanawake wajawazito. Folic acid husaidia kuzuia matatizo ya kuzaliwa kwa mtoto na pia upungufu wa damu. Matumizi ya tembe hizi huimarisha afya ya mama na mtoto tumboni.

Mtu anashikilia dawa nyingi za miti shamba ambazo zimehifadhiwa vizuri katika chupa na katika pakiti mbalimbali. Dawa hizi hutumiwa kwa ajili ya tiba mbadala kusaidia kuponya magonjwa au kuimarisha kinga ya mwili. Tukio hili linaonyesha jinsi tiba za asili bado zina nafasi katika sekta ya afya.

Watu walioumia. Wako hospitalini na wamelala. Hii inaonyesha kuwa watu hawa wanahitaji msaada. Na ni muhimu katika afya kuhakikisha kuwa watu walioumia wanapata matibabu kwa wakati ili kuokoa maisha na kuzuia madhara zaidi. Hii pia inaonyesha umuhimu wa kuwa na elimu ya huduma ya kwanza katika jamii ili kusaidia watu.

Dawa nyingi za zamani, zinaonyesha aina za tiba zilizotumika hapo awali kabla kuanzishwa kwa dawa za kisasa. Hii inaonyesha uridhi wa tiba asilia uliotegemea mimea na maarifa ya jadi. Ingawa dawa hizo za zamani zilisaidia jamii, ni muhimu leo kuhakikisha kuwa matumizi yake yanazingatia usalama na ufanisi.

Mwanamke aliye na hijabu nyekundu kichwani, ametabasamu; hivi akishika podo, ambayo ni ile ya kuoshwa. Kuna mwanamke nyuma yake, ambaye pia naye ametabasamu, akimuangalia.

Wanafunzi wanaosha mikono kwenye mfereji wakitumia maji safi. Hii inaonyesha elimu ya afya na usafi inayofundishwa shuleni. Kuosha mikono kwa njia sahihi husaidia kuzuia magonjwa kama kuhara, mafua na kipindupindu. Kupitia elimu wanafunzi hujifunza tabia bora za kiafya ambazo huwasaidia wao pamoja na jamii.

Mgonjwa anaonyesha dawa aliyopewa hospitalini. Jambo hili linaonyesha umuhimu wa dawa na afya kwa wagonjwa. Kupitia huduma bora za afya wagonjwa huelekezwa jinsi ya kutumia dawa sahihi kwa ajili ya kupona haraka. Hii inaonyesha uhusiano kati ya matibabu sahihi na afya bora.

Mwanamume aliyesimama na kuvalia shati jeupe anaonekana akishika dawa iliyoandikwa backterfit na dawa hii anaeleza muuguzi kuhusu maeneo ya dawa.

Daktari ameshika sindano yenye dawa na nyuma yake kuna mama aliyebeba mtoto. Hii inaonyesha juhudi za kutoa chanjo au matibabu kwa watoto ili kuwalinda dhidi ya magonjwa ni mfano wa huduma bora za afya na kinga ambapo chanjo husaidia kuimarisha afya ya mtoto.

Dawa hii ya surua hutolewa kupitia chanjo. Chanjo ya surua ni sehemu ya chanjo ya lazima kwa watoto na hutolewa na wahudumu wa afya ili kuzuia ugonjwa huo wa surua. Kupitia huduma bora za afya, watoto hupokea chanjo ya suruua wakiwa bado wachanga ili kujenga kinga mwilini.

Dawa ya mwarubaini iko katika chupa. Hii inaonyesha juhudi za kutibu au kuzuia magonjwa ya minyoo tumboni, ambayo huathiri hasa watoto na watu wanaoishi katika mazingira yenye usafi duni. Kupitia huduma za afya, dawa hizi hutolewa mara kwa mara, katika kampuni za kinga shuleni, au kliniki.

Watu wamepanga foleni ili kupewa neti na maji safi. Hii ni hatua ya kiafya inayolenga kuzuia magonjwa kama malaria na kipindupindu. Kugawa neti na maji safi ni sehemu ya juhudi za kulinda afya ya kijamii na kuimarisha maisha bora kwa wananchi, hasa katika maeneo yaliyo hatarini kwa magonjwa yanayoenezwa na mbu na maji chafu.

Wanawake wawili wamevaa barakoa na mmoja anafundisha jinsi ya kunawa mikono kwa usahihi. Hii ni hatua muhimu ya kiafya, ili kusaidia na kuzuia kuenea kwa magonjwa kama mafua na Covid-19 . Usafi wa mikono ni njia rahisi lakini ni nguvu ya kulinda afya ya mtu binafsi na jamii kwa ujumla.

Daktari wa meno anamtibu mgonjwa. Anatumia kifaa cha kitaaluma. Hii inaonyesha huduma za afya ya kinywa na meno ambazo ni muhimu kwa ustawi wa mwili mzima. Matibabu ya meno husaidia kuondoa maumivu, kuzuia maambukizi na kudumisha afya bora ya kinywa.

Kuna dawa ya homa ya manjano, sindano na barakoa juu ya meza. Vitu hivi vinaashiria umuhimu wa afya, kuzuia magonjwa kupitia chanjo na kujikinga kwa barakoa, ni ujumbe wa kuidhinisha jamii kuhusu kinga cha afya.

Muuguzi mmoja anamhudumia mtoto mchanga aliyelala kitandani akimhakikishia usalama na faraja. Wakati huo huo muuguzi mwingine anazungumza na mwanamke mjamzito anayesimama akimpa ushauri na kumsaidia kuelewa hatua za ujauzito na jinsi ya kujitunza.

Mama amemleta mtoto wake mdogo katika kituo cha afya ili kupata chanjo. Chanjo ni muhimu sana kwa watoto kwani husaidia kuwalinda dhidi ya magonjwa hatari kama polio, surua, na kifaduro. Mama huyu anaonesha uwajibikaji mkubwa katika kuhakikisha afya ya mtoto wake.

Watu wanaokujia sindano fulani wanaonekana kusimama. Waliokaribia wanaonekana kuketi chini. Daktari mmoja anaonekana akidunga sindano mtu mmoja aliyekujia dawa. Ameketi na ametulia tuli anaonekana kufanya kazi yake vizuri.

Mtu mwenye ulemavu anatoka kwenye choo kilichozingatia mahitaji nyake maalum, inaonyesha kuwa watu katika jamii wameumbwa tofauti na inafaa watu wazingatie jinsi ambavyo mazingira kama choo yatalindwa vizuri.

Tangazo la dawa ya miti shamba linaonyesha mimea asili kama vile tangawizi na mwarubaini na majani ya mlonge. Maneno ya kuvutia yanasema, tunapatikana Tangu mjini. Dawa hizi husaidia kuongeza kinga ya mwili, kupunguza uchovu na hata kutibu magonjwa ya kawaida bila kemikali.

Muuguzi mmoja anamhudumia mtoto mchanga karibu na kitanda, akihakikisha mtoto yuko salama na anatunzwa vizuri. Wakati huo, muuguzi mwingine anamwelezea mama mjamzito kuhusu huduma za uzazi salama na umuhimu wa kliniki. Inasisitiza afya ya mama na mtoto na kujenga uelewa wa malezi bora tangu mimba hadi kujifungua.

Mama anapewa sindano hii ni sehemu ya huduma ya afya, ambayo inalenga kumlinda au kumtibu dhidi ya magonjwa. Sindano inaweza kuwa chanjo cha kuzuia maradhi kama surua au dawa ya kutibu ugonjwa kama homa, au maumivu makali. Ni njia salama na ya haraka ya kuingiza dawa mwilini ili kusaidia mwili kupona haraka.

Daktari, yuko hospitalini na anamwangalia mgonjwa kwa makini huku akimuonyesha ujasiri na kumuelezea kwa upole kuhusu matibabu anayotarajia kumpatia. Hii inaonyesha jinsi huduma za afya si tu tiba ya mwili bali pia faraja ya kihisia. Uhusiano mzuri kati ya daktari na mgonjwa hujenga imani inawasaidia wagonjwa kuwa na matumaini.

Mafunzo ya kuzima moto yanaonyeshwa yakifundisha watu jinsi ya kukabiliana na moto unapotokea. Hii inaonyesha hatua za kulinda maisha na afya ya watu dhidi ya hatari ya moto. Mafunzo haya ni muhimu kwa usalama wa kiafya kwani husaidia watu kujua jinsi ya kujiokoa, kuokoa wengine na kuepuka majeraha au vifo wakati janga la moto.

Daktari, anayeonekana kwamba ako katika kazi yake, na ambaye amevalia glovu, anavuruta dawa hii ili kuiweka kwa sindano. Sindano yenyewe inaonekana kwamba iko na maandishi ya kiasi cha dawa ambacho kinastahili kuwekwa.

Hizi ni dawa za vitamini tofauti na ni jambo linaloonyesha umuhimu wa lishe bora kwa afya ya mwili. Vitamini husaidia mwili kufanya kazi vizuri, kuongeza kinga dhidi ya magonjwa na kuimarisha ukuaji wa mwili. Zinaweza kutumiwa na watu wa rika mbalimbali kulingana na mahitaji yao ya kiafya.

Ni mandhari ya hospitali, yaliyo na vifaa vya hospitali na kuna daktari ambaye anamfunika mtoto. Daktari huyu yupo kazini na mavazi yake ya kazi na vifaa vya kazi na ako na vifaa kama vile stethoskopu na nguo zake rasmi za kazi zikiwa rangi, ya kijani kibichi.

Dawa iliyoekwa juu ya meza, inaonekana, na dawa hii ipo katika chupa nyeupe iliyochorwa mchoro wa tezi za kiume, ambao imeandikwa na rangi ya kijani kibichi. Dawa hii ni dawa ya tezi dume kupanuka.

Nyumba zimechomeka na binadamu wamekimbia na kusimama nje wakiwa salama. Tukio hili linaonyesha athari za moto kwa afya ya binadamu kama vile majeraha ya moto, matatizo ya kupumua kutokana na moshi na mshtuko wa kisaikolojia na pia upotevu wa mahali pa kukaa. Ni muhimu kwa huduma za afya kuwasaidia waathiriwa haraka, kwa matibabu na msaada wa kikamili.

Mama mmoja anayeonyesha bango lililoandikwa maandishi fulani na yuko na mkebe uliowekwa dawa. Mkebe huu ni mweupe. Amejifunika kitambaa cheupe na pia kuketi kwenye kiti. Mkebe huu upo juu ya meza.

Mwanamke mmoja aliyesimama katikati ya mviringo ulioundwa na watu walioketi chini, anaonekana akieleza kuhusu jambo fulani. Watu wanamskiza na kutega maskio na kunaye aliyevaa barakoa, pia yeye amevaa barakoa.

Dawa hii ya vitamini husaidia kuimarisha kinga ya mwili, kuzuia upungufu wa virutubisho, na kusaidia mwili kufanya kazi vizuri. Watoto wajawazito na hata watu wazima hupewa vitamini ili kuboresha lishe na afya kwa ujumla. Matumizi sahihi ya vitamini ni njia bora ya kujikinga na magonjwa na kuishi maisha yenye afya bora.

Daktari, anamhudumia mwanamume ambaye anaonyesha hisia za kuumia sana. Hii inaonyesha huduma ya afya ya huruma na ushirikiano, ambapo kila mmoja anatoa msaada kwa njia yake, ili kuhakikisha wagonjwa wanapata matibabu salama na mazingira yanakuwa safi pia. Hii ni muhimu sana na inasaidia umwili wa mwanadamu.

Mti unaojulikana kuwa dawa unapasuliwa katika sehemu ndogondogo na mzee ambaye ni muuguzi wa zamani. Amevalia kofia nyekundu na katika shingo yake ameeka vibuyu ambavyo vinawekwa dawa.